Hii ni zahanati ya uhamaji au kituo cha matibabu kinachohamishika. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na gari kubwa, labda wakisubiri huduma au wakihudumiwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea, ikionyesha kuwa eneo linaweza kuwa la nje au la kijijini.

Hawa ni wanaume wawili wamesimama mbele ya meza, yenye mabango nyuma yao. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati la mistari ya rangi aina ainati. Mwanaume aliye upande wa kulia naye amevaa shati ya rangi ya rangi ya nyekundu, na anaonekana kupokea tuzo, kutoka kwa aliye upande wa kushoto. Mabango yaliyo nyuma yao yameandikwa First Aid Competition na Hero blood donor .

Hali hii inaashiria hali ya maafa au msaada wa kwanza baada ya mvua kubwa. Kwani kuna kundi la watu wanaosimama ndani ya maji ya mafuriko yanayofika magotini. Maji yanaonekana kuwa ya rangi ya udongo ikionyesha kuwa yamebeba matope. Ndani ya maji hayo kuna boti lililokuwa limeegeshwa, na nyuma ya boti hilo kuna majengo au vibanda.

Haya ni mafuriko makali katika eneo la makazi. Tunaona maji mingi ya kahawia yaliyotuama, yakifikia hadi kiunoni mwa mtu mmoja anayetembea katikati ya maji. Nyumba za ghorofa kadhaa zilizojengwa kwa njia isiyo rasmi zimezama kwa kiasi kikubwa.

Huyu ni mtoto ambaye amesimama karibu na kituo cha kunawa mkono huku nje. Kuna tanki kubwa la maji jeusi lililowekwa juu ya standi ya chuma, na chini yake Kuna beseni la kijani na sabuni ya maji..Nyuma ya tanki Kuna miti na eneo la wazi la kijani kibichi. Kituo hiki cha kunawa mikono kinaonekana kuwa muhimu kwa usafi .

Hii ni ofisi ndogo ndani ya zahanati. Upande wa kushoto kuna benchi refu la mbao au meza. Kuelekea kati kuna mlango ulio wazi unaoonyesha sehemu nyingine ya chumba au corridor yenye meza na viti. Upande wa kulia wa picha kuna kabati au dawati lililofungwa na juu yake kuna mkoba wa samawati.

Huu ni mpira wa boli wa rangi ya manjano na kijani ambao umezungukwa na pini nyingi za boli. Pini hizi ni nyeupe na zina vijistari vya nyekundu. Mpira unaonekana kuwa umegonga pini hizi kwani baadhi zimeanguka na zingine zimeegemea. Mandhari ya nyuma ya picha ni nyeusi. Jambo linalo fanya mpira na pini kujitokeza zaidi.